Duka la mitindo inaonyesha vifaa vya mbalimbali kamavile kofia, miwani ya jua, mikufu na mikoba. Mannequin yamevalishwa mabegi ya kifahari na mapambo ya kuvutia huku bidhaa nyingine zikipangwa kwenye standi zunguka.

Nguo zimetundikwa kwenye wima wa duara na mistari ya wima ya chuma, zikiwa zimepangwa kwa rangi na aina. Rafu zimejaa mavazi tofauti ya mitindo ya kisasa kama mashati, suruali na magauni. Sakafu ni safi na dari lina taa zilizowekwa vizuri vikimulika kwa mwangaza unafaa.

Watu wanachagua nguo na kofia katika sehemu ya wanaume. Rafu zimejaa mavazi yaliyopangwa vizuri. Mapambo na baluni yametundikwa juu. Kuna pilikapilika nyingi na hali ya hewa inaonekana kuwa ya baridi.

Mabegi ya kisasa ya wanawake yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia juu ya rafu nyeupe. Kuna pochi za rangi ya fedha zenye mapambo ya kung'aa, begi jeusi la kubeba begani na pochi ndogo zilizowekwa kwenye kiwekeaji ya dhahabu.

Duka la Levi's limepambwa kwa mwangaza wa kuvutia na kuonyesha mavazi ya jeans kupitia madirisha makubwa ya kioo. Ndani kuna mannequin waliovaa suruali za kubana, mabango makubwa ya matangazo yakiwa na maandishi Calvin Jeans .

Manekini mweusi amevalia sketi nyekundu na blausi nyeupe, kavalishwa miwani na kofia kubwa. Meza ya mbele imepangwa mikoba, viatu, na mashanga. Pembeni kuna offer ya asilimia ishirini, kwa miwani ya jua, huku bidhaa zingine zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, unaozingatia mahitaji maalum.

Duka hili ndogo limejaa mavazi ya rangi mbalimbali na kofia nyingi za mitindo tofauti. Kuta za duka zimetundikwa kofia nyingi kuanzia za kawaida hadi za kipekee za mapambo. Ndani rafu zimejaa nguo kama mashati, suruali na sketi za mitindo ya mchanganyiko wa kisasa na ya likizo. Mlango wa buluu uliopo katikati unazungukwa na rangi angavu.

Gari limesimama katika sehemu ya maegesho ya wazi yenye vumbi. Lipo katika hali nzuri na lina rangi ya fedha. Katika eneo la nyuma kuna magari mengine yameegeshwa pamoja na uzio wa waya wa seng'enge. Unaonyesha ni sehemu salama ya maegesho.

Gari la rangi ya fedha aina ya Toyota Mac X, limeegeshwa katika eneo la maegesho, lenye lami mbele ya jengo la biashara. Pembeni kuna myavali nyekundu ya kivuli, viti , na meza za wateja, pamoja na mimea.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari lenye nafasi safi na maridadi. Viti vimeundwa kwa starehe na jua linaangaza kupitia sehemu ya juu likiongeza mwangaza na hewa safi ndani ya gari.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi yakiwa yamepangwa kwa mistari yakiwa yamepangwa kwa mistari. Magari hayo ni ya aina tofauti yakiwemo magari ya kifahari na gari dogo la rangi nyeusi lililo mbele. Watu wachache wamesimama karibu na magari hayo wengine wakiwa wameketi chini.

Magari ya aina mbalimbali yamepangwa kwa safu nadhifu kwenye uwanja wa mfano wa maegezo uliofungwa kwa ukuta wabati. Eneo linaonekana kuwa na hali ya baridi kutokana na mawingu mazito angani. Rangi za magari ni tofauti yakiwemo, mekundu, meusi, meupe na ya bluu.

Wauzaji na wanunuzi wamekusanyika sokoni ambapo bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga mboga zimepangwa chini kwenye magunia. Watu wengi wanatembea na wengine wanaketi wakiuza kuonyesha shughuli nyingi za kibiashara katika soko la wazi.

Soko la ndani linaonyesha wakuzaa mboga na matunda kama vitunguu, nyanya, karoti na viazi. Wauzaji wamepanga bidhaa kwa mstari kwenye vibanda vilivyojengwa kwa mabati na mbao. Sakafu ni ya saruji na kuna mwanga wa kutosha unaonyesha mandhari ya biashara.

Hili ni eneo la soko. Mezani kuna ndoo zilizojaa viungio mbali mbali vya kupikia kama pilipili manjano, mdaladini, na mbegu tofauti. Rangi za viungo ni angavu zikiwa zimepangwa kwa kuvutia. Watu wachache wamesimama karibu.

Duka la bidhaa za sanaa limejaa vinyago, sanamu za mbao na mapambo ya kitamaduni yaliyo tengenezwa kwa mikono. Kuta zimepambwa kwa kazi mbalibali za ufundi zinazowakilisha tamaduni za kiafrika huku bidhaa zikiwa zimepangwa kwa ustadi kwenye meza na rafu.

Mboga mbichi mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni. Kuna spinachi, coriander na tangawizi. Rangi ya kijani kibichi na mekundu inaashiria ubichi wa ubora wa mazao haya ya shambani.

Hili ni sehemu ya soko la ndani ambapo masoko ya matunda na mamboga yamepangwa kwa makundi. Kuna vifungashio na taka zimetupwa kwenye masoko hayo na baadhi ya vitu vimeachwa wazi. Sehemu ya juu inaonekana kuwa na hali ya uchafu na baadhi ya maeneo yametengenezwa kwa kutumia vifaa vya kuhifadhia vitu.

Hili ni soko la mtaani yenye vibanda vya kuuza mboga, viazi na matunda mbalimbali. Watu wachache wanaonekana wakitembea barabarani huku magari yakiwa yameegeshwa kando. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za biashara wakati wa jioni au asubuhi kukiwa na mwanga hafifu na mawingu ya mbali.

Hii ni sehemu ya biashara ya ndani yenye maduka mengi ya kuuza bidhaa kama nguo na vitu vya kitamaduni. Maduka yamepangwa kwa safu katika gorofa mbali mbali na kuna watu wanaoendelea na shughuli zao za kawaida.

Hii ni sehemu ya soko la ndani lililo jaa vibanda vya kuuza matunda, mboga, sanaa na bidhaa mbalimbali. Kuta zimepambwa na uchoraji wa kisanaa huku baadhi ya wafanyabiashara na wateja wakionekana wakifanya manunuzi.

Soko la kienyeji lenye pilkapilka za watu na bidhaa nyingi limejaa mboga mbichi kama nyanya, karoti, pilipilihoho nyanya za kijani na vitunguu maji. Bidhaa zimepangwa kwa ustadi mezani na nyuma yao kuna wauzaji. Mavazi yenye rangi mbaimbali yameandikwa juu yakiashiria mchanganyiko wa biashara ya chakula na nguo.

Jengo la ghorofa tano lina mabango ya biashara pamoja na bango la shops to let . Juu kuna maandishi M4 Apartments. Magari yameegeshwa mbele na mtu mmoja anaonekana akienda kupanda ngazi.

Jengo la ghorofa tatu limejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu likiwa limezungushiwa uzio wa mabati kutu ya rangi tofauti. Kuta zake zinaonyesha kuwa ujenzi haujakamiliza kikamilifu hasa upande wa kulia wa paa. Mlangoni na madirishani vioo vya rangi ya bluu vinatoa mwonekano wa kisasa, huku rangi ya zambarau ikipaka sehemu na ukuta wa mbele.

Nyumba ya kisasa yenye paa la bati imesimama katikati ya ua wenye vichaka zilizopambwa vizuri na njia ya maji. Mazingira haya ni tulivu na salama hasa kwa wale wanaohitaji utulivu na nafasi ya nje kwa ajili ya kupumzika.

Jengo refu la ghorofa linaonekana nyuma ya uzio wa mabati likizungukwa na miti yenye majani mengi. Dirisha nyingi ziko wazi na sehemu za roshani zinaonyesha makazi ya watu. Anga ni safi na umeme unasambazwa kupita nyaya zinazoelekea upande mmoja.

Majengo marefu yenye rangi ya kahawia na kijivu yamesimama pande zote mbili za njia nyembamba ya udongo. Nguzo nyingi za jengo zimesimama katikati zikiwa zimezungushwa na mbao za ujenzi zikionyesha kazi ya kjenga ghorofa ngingine inaendelea.

Bango limesimama mbele ya jengo la mawe likitangaza nyumba ya vyumba viwili vya kulala inayopangishwa. Bango limeegemezwa kwa vijiti na linaonekana kuchakaa kidogo lakini ujumbe wake bado unafika. Hii ni ishara ya mahitaji ya makazi mjini na juhudi za wamiliki kuvutia wapangaji.

Vyumba vyeupe lakisasa vimejengwa kwa mtindo wa kuvutia; zikiwa na sakafu nyingi na baraza za nje zenye kingo za vioo vya buluu. Kuna zake zimepambwa kwa mistari mieusi zinazoongeza mvuto wa muonekano. Lina kuta wa zege mbele kuonyesha bado kuna shughuli za ujenzi.

Jengo hili la ghorofa linaonekana kuwa la makaazi ya watu. Lina milango na madirisha mengi pamoja na balcony katika kila ghorofa. Linaonyesha mazingira ya mjini ambako watu hukodisha au kumiliki nyumba katika majengo ya aina hii.

Majengo marefu ya makazi yanaonekana nyuma ya ukuta wa mawe. Moja likiwa limechorwa kwa rangi ya kijani. Anga ni la buluu lenye mawingu meupe na kuna mti upande wa kushoto unaoleta uhai katika makazi ya jiji. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya makazi ya mjini.

Jengo refu la ghorofa nyingi lina rangi ya waridi na madirisha meusi ya kioo. Kila sakafu ina daraja ya nje ndogo na juu ya paa kuna mitambo ya satellite ,tangi za maji na nguo zilizoning'izwa kwa ajili ya kukauka.

Jengo refu lenye rangi nyekundu na kijivu linaonekana likiwa mbali likizungukwa na miti na uzuio wa mabati. Mbele kuna kuni ambazo zilizopangwa karibu na ujenzi wa vibanda vya mwiva. Juu ya paa la jengo kuna tanki la maji na anga ni la buluu lenye mawingu machache mepesi.

Mboga na matunda, vimepangwa kwa ustadi kwenye vikapu na masanduku ya mbao, ndani la soko ya sasa au duka. Nyanya, ndizi ,vitunguu na viazi vinaonekana kwa wingi, vikiwa vimewekwa kwa njia ya kuvutia macho. Mazingira ni safi.

Tikitimaji vilivyokatwa nusu viko mbele ya meza ya matunda na mboga ndani ya duka la rejareja, rafu zilizosimama zimepangwa kwa vifaa mbali mbali huku maandishi ya Fruits and Vegetables yakiwa juu ya eneo hilo. Mwangaza wa mbali una angaza vizuri sehemu jina iko.

Duka kubwa lina sehemu ya kituo ya kupekea mapambo na friji za kuhifadhi barafu au bidhaa baridi. Eneo hili lina mwangaza mzuri nalinapangwa kwa mpangilio wa kisasa. Kushoto kuna rafu zilizojaa hadithi za zawadi.

Mashine za kufua nguo zimepangwa wa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa la vifaa vya umeme. Kila kifaa kimeekewa bei na maelezo muhimu kwa wateja; baadhi zikiwa na chapa maarufu. Sakafu ni safi na imetandikwa kwa vigae vya rangi ya manjano hafifu huku taa za dari zikiangaza eneo lote kwa mwanga mkali.

Mashine za kufua nguo za aina na ukubwa tofauti, zimepangwa kwa mstari katika sehemu ya vifaa vya nyumbani kwenye duka kubwa. Kila mashine inamaelezo ya bei na chapa, huku nyingine zikiwa na matangazo maalumu ya offer . Sakafu ni safi na yenye vigae vya rangi ya krimu na taa za dari zikitoa mwanga wa kutosha. Bidhaa moja ya sabuni ya kufulia imewekwa juu ya mashine.